Eneo la ndani ya chumba mfano wa duka, kilichopangwa katika safu zilizonyooka, kilichohifadhi vifungashio vya aina mbalimbali. Ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Eneo la ndani mfumo wa duka lililopangwa katika safu zilizonyooka vifungashio vya aina tofautitofauti, vikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Eneo la ndani mfano wa duka lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Chupa ya dawa na kifungashio chake vilivyochapishwa picha nyama mfano wa ng'ombe, na maneno yasomekayo "flumitas", ikiashiria ni chupa ya dawa kwa ajili ya mifugo.

Mtu aliye ndani ya chumba mfano wa duka lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vya aina tofauti tofauti, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji ya pembejeo za kilimo na mifugo.

Mtu aliyesimama eneo la ndani ya chumba mfano wa duka lililogawanywa katika safu zilizo nyooka lenye vifungashio vya aina mbalimbali; ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Vifungashio ni vya plastiki vilivo chapishwa picha za aina mbalimbali kama vile picha ya maharage, vilivopangwa katika safu zilizonyooka ziki ashiria ni pembejeo kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe vyenye ukubwa tofautitofauti vilivyochapishwa maandishi yasomekayo baraka mbolea, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa maandishi yasomekayo ''Osho'' kiwanda cha kemikali, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka kililochapishwa maneno yasomekayo twiga kiwanda cha kemikali, ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi liliozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao la viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliyoinama katika eneo lililozungukwa na mkusanyiko wa zao la viazi, katika eneo la wazi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao aina ya karoti, zilizovunwa na kuhifadhiwa katika eneo hili kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la vitunguu maji, vilivyovunwa na kuhifadhiwa katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la pilipili zilizoota na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Sehemu ya shamba au bustani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoiva na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili waliokatika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao la viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa uzalishaji zao hilo la biashara.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

Jopo la watu waliobeba vyombo vyenye rangi nyeusi, vilivyohifadhi zao la kahawa katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Migomba iliyo na mkungu wa ndizi wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao la biashara kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya chakula na kutengeneza bidhaa za aina mbalimbali.

Eneo la shamba albustani lililopangwa katika safu zilizonyooka yenye mimea aina ya zao la nyanya zinazoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria mimea itumikayo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya zao aina ya yanya zilizokomaa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchuma akiwa ameshika zao la vitunguu maji, katika eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi mfano wa shamba wakivuna zao la viazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama katika eneo, mfano wa shamba au bustani lenye mimea, aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la mahindi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uandalizi wa zao hilo la biashara.

Vifungashio aina ya vikapu, vilivyohifadhi zao la pilipili hoho katika eneo la wazi lililozungukwa na jopo la watu, ikiashiria ni eneo walitumialo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi akiwa ameshika mkokoteni uliojaa zao la pilipili, katika eneo la wazi mfano wa shamba limezungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliye katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao la kahawa na vifungashio vilivyo pembeni yake, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uchambuzi au utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao la kahawa, katika eneo lililozungukwa na miti ya zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea aina ya zao la mipapai; lenye mapapai yaliyokomaa kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Zao aina ya viazi, vilivyovunwa na kukusanywa katika eneo la wazi, lililozungukwa na jopo la watu na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu, akiwa ameshika mazao aina ya kahawa, katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao la vitunguu maji, vilivyovunwa na kutayarishwa kwa ajili ya kuhifadhiwa, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uandalizi wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye migomba iliyo na mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchumaa ameshika zao la viazi katika eneo la wazi mfano wa shamba iliyozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu alievalia fulana yenye rangi nyeupe, akiwa ameshika zao la mahindi katika eneo lililozungukwa na mimea ya zao hilo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliye simama akiwa amevalia fulana ya rangi nyeusi akiwa ameshika mazao aina ya mahindi katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

MTU aliye chuchumaa akiwa ameshika zao aina ya nyanya zilizovunwa na kurundikwa katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja katika eneo lilozungukwa na uoto wa asili, wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye migomba yenye ndizi zilizo na rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la shamba au bustani yenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioshika vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la mananasi katika eneo la nje lililozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani, lililopangwa kwa ustadi, lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoota na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi. Huashiria ni eneo litumikalo kwa ajiliya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la nyanya zilizoiva kwenye rangi nyekundu, katika eneo lililozungukwa na miche ya zao hili kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vikapu vilivyohifadhi zao la mahindi na miche ya mahindi katika eneo hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la shamba au bustani lilogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya zao la nyanya zilizokomaa kwa rangi nyekundu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika sehemu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu akiwa ameshika chombo maalumu kilichohifadhi zao la nyanya, katika eneo lililozungukwa na mimea aina ya zao hilo. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama, akiwa ameshika vyombo maalumu vilivyohifadhi zao aina la mananasi katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea aina ya zao hilo. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye migomba iliyo ya ndizi zilizokomaa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa mazao aina ya mahindi yaliyovunwa, iliyozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya zao la mipapai lenye mapapai yaliyokomaa, ikihashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Sehemu ya shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwaajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Mtu aliyesimama akiwa amevalia mavazi maalumu, akiwa ameshika moja ya zao la tikitiki maji, katika eneo linalo zungukwa na zao hilo, na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo lililotengenezwa na wakulima.

Eneo la shamba au bustani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea yenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi mfano wa shamba, wakiotesha mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni wakulima waliokatika eneo la shamba hilo.

Eneo mfano wa shamba au bustani lenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yaliyopitishwa katikati ya mimea hiyo ikiashiria nifumo wa umwagiliaji uliotengenezwa na wakulima katika shamba hilo.

Jopo la watu walivalia mavazi maalumu, wakiwa katika eneo la shamba lililozungukwa na zao la mahindi, ikiashiria ni wakulima wakivuna zao hilo la biashara.

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya zao la pilipili hoho iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Vifungashio vilivyohifadhi zao la mihogo, katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba limegawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Huku mtu aliyeinama akiwa amevalia fulana katika eneo hilo, kuashiria ni mkulima wa shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye miti mfano mazao ya mipapai, yaliyopandwa katika safu zilizonyooka, ikihashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliokatika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni wakulima waliokatika eneo la shamba hilo.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao aina ya tikiti maji lililokatwa, katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mkulima aliyekatika eneo hilo la shamba.

Eneo la ndani la mashine zilizotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.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

Eneo la ndani ya mashine, zilizotengenezwa kwa ustadi, zilizogawanywa katika safu zilizonyoka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lililozungukwa na mashine za kielektroniki, katika eneo lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kielektroniki zilizopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine za kielektroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kieletroniki, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu chenye rangi nyekundu kiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya shunguli ya kilimo, na mashine hiyo ni mashine inayosaidia katika shunghuli mbalimbali za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko ya manjano na nyeusi iliyo katikati ya safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashahiria ni mashine maalum itumekayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kisasa zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya usaidizi, wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine ya kielektroniki iliyogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la nje la chumba mfano wa duka vipangwa vifungashio vilivohifadhi nafaka za aina mbalimbali kama vile maharage, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mazao ya chakula.

Vifungashio aina ya vikapu vilivyohifadhi aina mbalimbali ya nafaka kama vile maharage yenye rangi tofautitofauti ikiashiria ni mazao ya chakula.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

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji kwa utulivu, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti mirefu; ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Mtu aliyechuchumaa katika eneo lililozungukwa na mimea iliyopangwa katika safu iliyonyooka, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya upandaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba au kitalu kilichogawanywa katika safu zilizonyooka, kwenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la uoteshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.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

Eneo la wazi mfano wa kitalu au bustani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uoteshaji wa miti kwaajili ya uhifadhi wa misitu.

Watu walioinama katika eneo la wazi, lililoganywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili uoteshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la bustani lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la bustani lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo mfano wa bustani, lenye mabomba yaliyopangwa katika salfu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibich, kuashiria ni mabomba maalumu ya yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, kisayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la bustani lenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuhashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroploniya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la bustani, lenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea yenye rangi tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa kilimo cha haidroponi ya sayansi ya bila kutumia udongo.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

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilicho katika eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka. Zina mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya zao la kabichi, zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani, lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipuka kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uandalizi na uchambuaji wa zao hilo kwa ajili ya viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya zao la kabichi, zilizochipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katikati ya mimea hiyo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeusi linalotiririsha maji kwa utulivu, katika eneo mfano wa shamba yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeusi, lililogawanywa katika safu zenye mabomba madogomadogo, yaliyopita katika eneo mfano wa shamba, lenye mimea iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Watu wawili walioshika mabomba yanayotiririsha maji katika eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mifereji ya maji ikipita katikati ya safu hizo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba kubwa linalotiririsha maji katika eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka kwenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katikati ya safu hizo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katikati ya miche hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu zilizonyoka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Huku mifereji ya maji ikipita katikati ya safu hizo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Mabomba yanaotiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza katika eneo la wazi mfano wa shamba. Lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Bomba lenye rangi nyeupe inayotiririsha maji katika mifereji ya safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji maji katika shamba hilo.

Bomba linalotiririsha maji, katika eneo mfano wa shamba au bustani, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba linalotiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza katika eneo la wazi mfano shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yaliyopangwa katika eneo la wazi, mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba hayo yakinyunyiza maji katika shamba hilo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Mabomba yaliyopitishwa katika safu zilizonyooka katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti; iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari kwa ajili ya msitu au hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kamavile:nyasi fupi, vichaka na miti iliyotengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi, lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Kama vile nyasi fupi na vichaka, ikiashiria ni eneo la mandhari ya hifadhi ya misitu au hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo la wazi ni chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji uliozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti; iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji uliozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya msitu au hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto unaotiririsha maji, uliyozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi zilizokauka, vichaka vidogo vilivyosambaa na kutengeneza mandhari, kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka, kuashiria ni eneo la mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Mnyamapori aina ya twiga aliyesimama katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; miti, nyasi fupi na vichaka, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti lililozungukwa na makazi ya watu, kuashiria ni eneo la mandhari nzuri kwa makazi ya watu au hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi, lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile ni vichaka na miti, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Jopo la wanyama aina ya tembo waliyo katika eneo lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti; huku likipambwa na mlima mrefu, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Mnyamapori aina ya twiga aliyekatika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde yenye chanzo cha maji mfano wa bwawa dogo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, kuashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyolipamba eneo na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya msitu au hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi na vichaka na chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka, ikitengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi na vichaka vilivyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo Cha maji, mfano wa bwawa au mto uliozungukwa na uoto wa asili, kama vile vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya uhifadhi wa wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi kwenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji uliozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti iliyotengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama poli.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi ya milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.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

Mnyama pori aina ya simba, akiwa kwenye eneo lenye uoto wa asili kama nyasi fupi vichaka na miti iliyo tawanyika na kutengeneza madhari nzuri ya hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto au bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarale, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Vifungashio vya plastiki zilizopangwa katika safu zilizoinuka zilizochapishwa picha za aina mbalimbali kama vile picha ya bamia, vitunguu maji, nyanya na karoti kuashiria vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya wazi mfano wa shamba zilizogawanywa katika rafu, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo lenye vyombo maalumu vilivyogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo maalumu vitumikavyo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio mbalimbali vya chuma na vya plastiki, vilivyohifadhiwa katika masanduku maalumu, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu, kwa ajili ya kilimo cha aina mbalimbali.

Vifungashio vya plastiki, vimechapishwa picha mbalimbali za mimea, na vimepangwa katika safu zilizonyooka, ikiashiria kuwa ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya shamba au bustani iliyogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katikati ya miche hiyo kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji, ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vilivyootesha mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililo gawanywa katika safu zilizo nyooka zenye mimea iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi , kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la bustani au kitani, kilichopangwa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio mbalimbali vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, zikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo vikiwa vimewekewa majina ya mbegu hizo.

Vifungashio vya plastiki, vilivyochapishwa picha za mimea aina mbalimbali, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilicho chapishwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi na kuchapishwa maneno yasomekayo mbegu za kifalme ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye vyombo maalumu vilivyotumika kuoteshea mimea iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha za aina mbalimbali kama vile picha ya karoti na pilipili hoho, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Mtu aliyesimama eneo la ndani ya chumba mfano wa duka; lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu za kilimo.

Vifungashio vya plastiki, vilivyochapishwa picha ya mazao mbalimbali, vilivopangwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo "mbegu za simlin" kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya shamba au bustani yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katikati ya mimea hiyo kama mfumo wa umwagiliaji ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha yenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mbegu za "Simlaw", ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mbegu za "simlaw", kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa mazao ya aina mbalimbali, kama vile mbogamboga zenye rangi ya kijani, zao la nyanya, na vitunguu maji, vikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maandishi yasemekayo mbegu za "simlaw" ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vikapu maalumu vilivyohifadhi aina mbalimbali za nafaka kama vile; mahindi, karanga, ikiashiria ni mbegu zitumikazo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Vifungashio vya chuma vilivyochapishwa picha ya mimea aina ya zao la dania iliyochapishwa maneno yasomekeyo mbegu za "simlaw" dania, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani ya chumba mfano wa duka lililohifadhi bidhaa mbalimbali kama vile nafaka na vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni duka linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa mbegu za kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivopangwa katika safu zilizonyooka, vilivochapishwa picha za aina mbalimbali kama vile picha ya bamia, na picha ya vitunguu maji. Kuashiria ni vifungashio vilivohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Sehemu ya shamba au bustani lililopangwa kwa safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili kilimo cha mbegu.

Mnyama aina ya mbwa aliye nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao, lililoegeshwa katika eneo la wazi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa mabanda madogomadogo yaliyo tengenzwa na mbao yenye madirisha madogo yaliyo tengenezwa kwa nyavu kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao yenye madirisha madogo yaliyotengenezwa kwa nyavu na milango midogo iliyo katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Eneo la wazi lina mkusanyiko wa mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao, ikiwa na madirisha madogo ya nyavu. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyamapori aina ya twiga aliye katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu; iliyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyamapori aina ya twiga aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu, inayoashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Chombo cha moto aina ya gari la kitalii, lillilo katika eneo lililozungukwa na jopo la wanyama pori aina ya tembo wenye ukubwa tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Mnyamapori aina ya tembo, aliye katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti mirefu. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuhifadhi wanyama hao.

Mnyama pori aina ya twiga aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu ikiashiria ni eneo la hifadhi la wanyama pori.

Mnyama aina ya tembo, akinyweshwa maziwa na mtu aliyevalia mavazi maalumu, katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili; kama vile miti yenye rangi ya kibichi kuashiria ni eleo la hifadhi la wanyama hao.